Madaktari bingwa wa afya ya kinywa wakiendelea kumuangalia mgonjwa huyu kwa kutumia njia na vifaa vya kisasa vya kiteknolojia zaidi, vitavyowezesha kugundua madhara yaliyopatikana katika kinywa chake nakisha kumpatia huduma stahiki.

Wataalamu mbalimbali wa upasuaji wakiwa wameishavalia mavazi yao ya kazi, wakiendelea kutumia njia za kisasa na kiteknolojia zaidi, zinazohusisha matumizi ya vifaa hivi vya kisasa na vya kiteknolojia kuweza kufanikisha kila mgonjwa anapatiwa huduma stahiki.

Kundi la watu wenye mchanganyiko wa wanaume, kwa wanawake pamoja na watoto, wakiwa wana furahi kuonyesha hali waliyo kua nayo na kuhamasisha yale yanayo kusudia kuchunga afya ya akili, na uwezo wa kifkra kwa ujumla kwa uwezo wa kila mtu na jamii yote.